Green house imejaa mimea ya kijani kipiji ikiashiria kilimo,. Mabomba ya umwagiliaji yanaonekana yamepamgwa kati ya mimea. Kimiani kimetumika kama paa kikilinda mimea thiti ya jua kali hii inaweza kuwa ni shamba la kisasa la hydroponic au kilimo cha chafu inaonyesha mbinu za kilimo bora Kwa usalishaji wa mazao njini kenya

Mwanaume amevalia shati la buluu na barakoa nyeusi huku ameshika mimea midogo. Amesimama ndani ya chafu kubwa iliyojaa mimea michanga. Nje ya chafu gari jeupe linaonekana kwa mbali. Huu ni mwonekana wa kilimo cha kisasa cha bustani labda biashara ya miche.

Mizizi mirefu na nyeupe ya mimea inaning'inia ndani ya chombo cheusi kilichojaa maji. Vipande vya kijani kibichi vya mfumo wa hydroponic vinaonekana juu, vikishikilia mimea mahali pake. Pampu ndogo ya kijani inasukuma maji kuzunguka, ikionyesha mfumo wa kilimo bila udongo.

Shamba linaonyesha mimea midogo ikikuwa ndani ya mfumo wa hydroponiki wenye nguzo wima. Kila mmea umewekwa kwenye kikombe cheusi chenye shimo na majani yake ya kijani kibichi yanaonekana wazi. Mpangilio huu unaashiria kilimo cha kisasa labda ndani ya nyumba au bustani ndogo.

Rafu kadhaa za mimea zimepangwa kwa urefu. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba dogo yakionyesha mfumo wa umwagiliaji. Mazingira yanaonekana kama chafu au bustani ya hydroponic . Kuna mimea mingi ya kijani kibichi ikikua kwenye vyombo vyeupe. Huu ni mwonekano wa kilimo cha kisasa labda cha bustani ya nyumbani au biashara ndogo.

Mimea miwili ya lettuce yenye majani mabichi, imekuzwa kwenye chombo cheusi kilichowekwa juu ya meza ya mbao. Chini ya chombo hicho kuna ndoo nyeupe ambayo inaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji au hydroponic huku bomba jeusi likiunganisha. Nyuma ya mimea hiyo kuna miti na mimea mingine ikionyesha bustani au eneo wazi.

Tazama mimea michanga ikikua ndani ya mfumo wa hydroponiki, wenye muudo wa wima, labda chafu au bustani ya ndani. Kila mche umewekwa kwenye kikombe kidogo kinachotoka kwenye nguzo nyeupe. Mfumo huu unaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo, isiyohitaji udongo.

Ndani ya banda kubwa, kuku wengi weupe wamekusanyika wakitembea sakafuni. Mifumo ya kulishia na kuwanywesha maji yenye rangi nyekundu na nyeupe imetundikwa kutoka juu ikiwapatia kuku mahitaji yao. Taa ndefu zinatoa mwanga wa kutosha ndani ya banda likiwa na nguzo za mbao zinazounga mkono paa.

Shamba kubwa la mananasi linaonekana. Mananasi mengi yamekomaa kwenye mimea yao. Eneo linaonekana kuwa bonde lenye milima kwa mbali. Huu ni mwonekano wa shamba kubwa la mananasi labda nchini Kenya.

Vitunguu vingi vimepangwa katika rundo kubwa vikiwa vimegawanyika katika aina mbili tofauti za rangi nyekundi na kahawia iliyokoza. Mikono miwili inaonekana katikati ikichagua au kupanga vitunguu. Eneo hili linaashiria soko la mazao au ghala la kuhifadhia vitunguu.

Kundi kubwa la kuku wa kahawia wamekusanyika ndani ya banda huku vyakula vyao na vinywaji vimewekwa chini vikihudumia kuku hao wengi. Sakafu inaonekana kuwa na takataka na pumba. Kunaonekana kuwa na mwangaza wa asili unaovutia.

Hili ni shamba kubwa la chai lenye miti mirefu ya chai iliyopangika vizuri kwenye milima. Njia nyembaba ya udongo mwekundu inapita katikati ya shamba. Inaelekea mbele kwenye upeo wa macho. Mbingu ni safi na ina mawingu meupe machache ikionyesha hali nzuri ya hewa. Mandhari yote inaonyesha uzuri wa asili na utulivu wa shamba la chai.

Shamba kubwa la kabichi linaonekana likiwa limepanda mazao mengi. Mimea ya kabichi imepangwa kwa mistari mirefu ikionyesha utaratibu wa kilimo. Udongo unaonekana kuwa wenye rotuba na unaofaa kwenye kilimo. Anga ina mawingu mepesi ikionyesha hali ya hewa inayofaa kwa kilimo. Huu ni muonekano wa shamba kubwa la kilimo nchini Kenya.

Mkono unafanya kazi katikati ya rundo kubwa la vitunguu vyekundu labda vikipangwa au kusafirishwa. Vitunguu vimetawanyika kwote kwenye uso vikionyesha wingi wa mavuno au bidhaa. Udongo au uchafu mdogo unaonekana chini.

Eneo hili linaonyesha kitalu cha mimea chini ya wavu wa kivuli kikiwa kimejaa mimea michanga yenye majani mapana ya kijani kibichi. Miti imetumika kama miundo mikuu ya kusaidia wavu na kwa mbali majengo yanaonekana. Mtu mmoja anaweza kuonekana akifanya kazi ndani ya kitalu akisimamia mimea.

Bomba la umwagiliaji linatoa tone la maji likining’inia hewani kabla ya kuanguka chini. Sehemu nyekundu inaonekana kwenye kiunganishi cha bomba na ardhi kavu yenye majani yaliyokauka ikionekana chini. Hii inashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba kubwa lenye mimea mirefu ya kijani kibichi linaonekana likinyooka katika safu ndefu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa karibu na kila mimea, ukionyesha kilimo cha kisasa. Mbali nyuma, kuna mandhari ya milima na miti, ikionyesha eneo pana la mashambani. Ni mfano wa kilimo bora kinachoendeshwa kwa makini.

Bomba jeusi la umwagiliaji limelazwa kwenye udongo likiwa linatoa maji taratibu kwa mimea midogo iliyopandwa katika safu. Matone ya maji yanaonekana yakikusanyika karibu na mimea ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Eneo hilo linaonekana kuwa shamba au bustani yenye mimea michanga.

Mfumo wa umwagiliaji unaonekana ukiwekwa kwenye kitanda cha changarawe. Kuna chujio cheusi na vali ya bluu zilizounganishwa na mabomba meupe. Vifaa hivi vimezungukwa na changarawe na pembeni kuna sanduku la kijani kibichi. Huu ni mfumo wa kisasa unaotumika kusambaza maji kwa ufanisi.

Mashamba yenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu ndefu yanaonekana ikiwa na mifumo ya umwagiliaji wa matone iliyopitishwa kando ya mimea. Ardhi inaonekana kuwa na unyevunyevu kidogo, ikionyesha imetunzwa vizuri. Kwa mbali, kuna watu wanaofanya kazi shambani.

Linaonekana shamba lenye mimea michanga ikimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yametandazwa ardhini yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Watu watatu wanaonekana kwa umbali wakifanya kazi shambani wakisimamia shughuli za kilimo. Udongo unaonekana kuwa tifutifu na wenye unyavunyevu unaoashiria kuwa mazao yanastawi.

Mimea michanga imepandwa kwenye udongo mwekundu. Mifumo ya umwangiliaji wa matone inaonekana karibu na mimea. Mazingira yanaonekana kuwa shamba ndogo au bustani. Hii inaweza kuwa ni mfumo wa kilimo cha kisasa labda nchini Kenya.

Shamba dogo linaonekana likwa na mimea michanga iliyo pandwa kwenye udongo mwekundu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone ume jengwa kwa bomba, ukisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea. Miti midogo yakusaidia mimea kusimama imechomekwa karibu na baadhi ya mimea.

Shamba lililolimwa linaonekana wazi, likiwa na mistari iliyopangika ya bomba ya umwagiliaji wa matone. Upande wa kulia, mimea michanga imepandwa kwa mpangilio ikionyesha mwanzo wa kilimo. Nyuma miti mirefu inasimama, ikifafanua mpaka wa shamba .Udongo mwekundu unaonyesha ardhi yenye rotuba, inayofaa kwa kilimo.

Mtaro mrefu umefukuliwa katikati ya shamba la mazao ukiwa na bomba jeupe chini yake. Pande zote za mtaro kuna mimea mingi ya kijani kibichi ikionyesha udongo, wenye rotuba..Anga la blue lenye mawingu, meupe linamalizia taswira hii ya shughuli za kilimo.

Shamba lililo andaliwa linaonyesha mifumo ya umwagiliaji kwa kutumia mabomba meupe yaliyo lazwa kwenye udongo. Mistari mirefu ya matuta ime andaliwa kwa ajili ya kupanda. Mifumo hii ina pendekeza matumizi ya teknolojia ya kilimo bora labda kwa ajili ya kuokoa maji.

Shamba kubwa la mahindi linaonekana likimwagiliwa maji kupitia mifereji. Maji yanatiririka katikati ya mistari ya mahindi yakifikia mimea. Mbele kuna bomba la maji linalosambaza maji kwenye mifereji hiyo ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kilimo cha mazao makubwa.

Shamba la mahindi linaonekana likitumia mfumo wa umwagiliaji. Mabomba meupe, yamewekwa ardhini yakitoa maji kwenye mimea. Maji yanamwagika kwenye udongo, yakiwezesha ukuaji wa mazao. Mazingira yanaonekana kuwa kavu bila umwagiliaji, kuashiria umuhimu wake. Huu ni muonekano wa kilimo cha kisasa cha mahindi.

Udongo mwekundu umepangwa kwa mstari. Mimea michanga imepandwa kwenye mistari hiyo. Kuna pia mabomba ya umwangiliaji yamepangwa kando ya mistari. Hii inaweza kuwa ni shamba dogo au bustani ya mboga. Inaonyesha kilimo cha kisasa labda kwa kutumia umwangiliaji wa matone.

Mifumo ya umwagiliaji imewekwa kwenye mfereji uliochimbwa ardhini, huku mabomba meusi yakitoka kwenye bomba kuu. Udongo mwekundu unaonekana wazi pande zote mbili za mfereji, ukionyesha kazi ya kilimo au mradi wa maji. Mfumo huu unaashiria jitihada za kuboresha upatikanaji wa maji kwa mazao au mimea.

Bustani hili lina vitanda vya kupandia vilivyoinuliwa vikipangwa kwa mstari. Udongo unaonekana kuwa unamwagiliwa, huku matone ya maji yakionekana. Mimea michanga labda mboga imeanza kuchipuka kwenye vitanda.

Katika bustani mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukitoa maji kwa mmea. Tone moja la maji linanig'inia kutoka kwenye dripper likielekea kwenye udongo wenye unyevunyevu. Mmea mchanga unaonekana karibu na bomba; ukisisitiza matimizi ya teknolojia hii kwa kilimo bora.

Hali hii inaonyesha shamba lilio furika maji ambapo mimea midogo ime pandwa kwenye matuta. Maji yanayo tuama yanajaza mifereji kati ya matuta na sehemu ya ardhi iliyo chimbwa inaonekana mbele. Pembeni nyasi ndefu za kijani kibichi zinaweza kuonekana.